Magari ya aina mbalimbali yenye rangi tofautitofauti ikiwemo nyeupe na nyekundu yakiwa yamesimama eneo la barabara. Mbele likionekana jengo kubwa lenye bango linaloonyesha kuwa ni tawi la benki.

Magari yenye rangi nyeupe yote yakiwa aina ya "toyota" yamepakiwa nje yote yakitazama upande mmoja, kwa mbali ikionekana mimea ya kijani chini ya magari ukionekana mchanga.

Eneo la biashara au duka linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali mfano maziwa, mikate na mayai. Likiwa limetengenezwa kwa muundo mzuri mfano wa ng'ombe likiwa na rangi nyeupe na nyeusi, yaani mfano wa madoadoa.

Mashine ya kuuza maziwa yenye rangi ya samawati, ikionekana kuwa na nembo ya maziwa pamoja na ng'ombe. Ikiashiria kuwa imewekwa katikati ya duka au sehemu ya biashara.

Mwanamke akiwa katika duka akionekana kushika chupa mbalimbali za maziwa, akiashiria kwamba anazipanga vizuri katika rafu ya kupanga bidhaa hizo. Nyuma yake ikionekana bidhaa mbalimbali yakiwemo maziwa pamoja na bidhaa nyingine.

Friji mbili moja ikiwa imechorwa picha ya ng'ombe na nyingine picha ya mtoto, zote zikionesha utoaji wa maziwa lkwa kutumia "ATM mashine", ambayo inasaidia kulipa na kupata kiasi cha maziwa ambacho mteja anahitaji.

Mashine ya kuuza maziwa, yenye nembo ya tanchi maziwa ATM, ikiwa na picha ya ng'ombe, pamoja na rangi nyeupe, ikiwa imeegeshwa nje ya duka la vifaa.

Duka la mazao ya maziwa lenye bango la kijani na maandishi ya bluu na picha ya ng'ombe, mbele ya duka hilo akionekana mwanamke aliyevaa koti la bluu akiingia ndani ya duka hilo.

Vitu vya samani vikiwa katika chumba maalumu ikiwepo meza ndogo pamoja na viti vya mikono, sofa, makabati, vikiwa katika chumba kikubwa na taa nzuri sana kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na biashara.

Duka la thamani lenye vitu vya aina mbalimbali kama sofa, viti vya mikono na meza ndogo vikiwa vimepangiliwa katika chumba kikubwa maalumu kinachovutiwa kwa ajili ya biashara.

Nguo za aina mbalimbali yakiwemo mashati, majaketi na makoti; zikiwa zimetundikwa katika chuma kizito, zikiashiria kuwa sokoni au eneo fulani la biashara.

Duka la kuuza vifaa au nguo za watoto, zikiwa zimetundikwa kwenye rafu kwa mpangilio, zikiwa na rangi tofauti, ikiwemo; nyeupe, pinki na njano, kwa pembeni vikionekana viatu vya aina tofautitofauti vikiwa vimetundikwa kwenye rafu.

Duka la vinywaji mfano pombe kali lina divai, akionekana mwanaume amebeba kikapu cha rangi ya chungwa, akiwa amesimama mbele ya rafu ndefu iliyopangwa vinywaji kwa mpangilio mzuri.